Mhudumu wa afya, anayetabasamu amevaa nguo nyeupe, anachanja mtoto mdomoni, aliyebebwa na mamake. Pembeni kuna watu wanaozungumza.

Daktari amevalia koti nyeupe, suruali nyeusi, kofia ya kiislamu kichwani, anatazama dawa zake za kienyeji zilizo juu ya meza. Pembeni kuna mlango ulio na pazia nyeupe.

Vifaa vya matibabu vinavyotumika katika chanjo. Katikati kuna chupa ndogo yenye maandishi Yellow fever vaccination katikati kuna sindano iliyo tayari katika matibabu. Nyuma yake kuna chupa tatu nyeupe na vifaa hivi vinazingirwa na rangi ya samawati.

Chupa ndogo nyeupe iliyo na kifuniko chekundu yenye maandishi iron chelate, chini yake wameandika tiredness and fatigue reduction, red blood cells formation .

Mgonjwa aliyefungwa leso na kichwani amevalia kofia ya kiislamu amelazwa hospitalini katika kitanda cheupe huku ameshikwa na daktari kupimwa ili kujua hali yake. Kando kuna machela.

Moto mkubwa ambayo umewaka kichakani. una mwoshi mwingi sana, unaelekea juu angani, huku Kuna miti mirefu ambayo bado haijashika moto.

Mazingira ni ya kampuni. Watu wawili wamejifunika hadi kichwani huku wamevaa ovaroli ya manjano. Mikono wamevaa glavu nyekundu. Wameshika mtungi ulio na alama ya hatari.

Mhudumu mnene wa kike wa afya aliye na nywele fupi .Amebeba mtoto mkononi ambaye amefunikwa na leso .Ameketi kwenye kochi lililo na vitamba vyeupe, nyuma yake kuna mbao.

Chupa iliyo na dawa pamoja na gangaganga zingine imewekwa juu ya tray .Kando kuna nazi, mayai, vitambaa viwili, chekundu na cheusi ambayo ina gangaganga pia. Alafu kuna miguu inayoonekana.

Chupa ndogo nyeupe, ambazo zingali mpya, zina vijikaratasi zenye maandishi Zephania Life Herbal Clinic, zimepangwa pamoja kwa ishara kuwa zinauzwa.

Chumba cha matibabu inasafishwa na mwanadada aliyevalia barakoa na glavu nyeupe, ukutani kuna saa na televisheni, mashine pia yako ya kutibu ugonjwa unaofaa katika chumba hiki.

Watu watano, waliovalia ovaroli nyeupe na glavu nyeusi ,wamesimama juu na kando ya gari nyekundu, huku wawili wamevalia mitungi iliyo na rangi ya samawati na nyeusi, wakinyunyizia mwili ulio kwenye gari.

Daktari wa kike mrembo aliyevalia barakoa nyeupe, glavu ya samawati ame shika kifaa fulani akimtibu mgonjwa aliyelazwa hospitalini, nyuma kuna ukuta mweupe.

Watu sita waliojifunika hadi kichwani. Wamevaa mavazi meupe, mgongoni wamevaa mitungi ilio na dawa. Wakinyunyizia mimea ya jani kiwiti katika shamba mojawapo kubwa.

Watu wawili waliovalia ovaroli zinazofanana na viatu vyeusi wanasafisha taka zinazotapaka kando ya barabara. Pembeni kuna mtu anayepita na pikipiki.

Tembe za aina tofauti zimewekwa mbele ya chupa nyeupe iliyo na kijikaratasi yenye maandishi notvic natural vitamin D3 iliyopembeni na chupa zingine nyingi.

Mwanamke amevaa manguo ya manjano ilio na mapambo ameshika uso. pembeni Kuna mwanamke alie valia vulana uku anamdunga sindano kuonyesha kwamba anamtibu.

Mtoto mchanga anayegonjeka amebebwa na mamake huku akidungwa sindano na daktari aliyevaa nguo nyeupe. Kando kuna mtoto aliyevaa nguo ya manjano.

Wanafunzi watatu waliovalia sare zinazopendeza, wamepanga foleni kwenye tenki kubwa lililoandikwa We Drink Clean Water , Donated by Bhob Care. Kando yao kuna mwalimu anayewatazama.

Meza iliyo kando ya nyumba ya matofali, imewekewa dawa tofauti tofauti. Kando kuna kiti ya kibichi. Chini kuna begi iliyofunguka, ina vitabu ya aina tofauti.

Mtu aliyevalia suti ameketi kwenye kitambaa chekundu ,huko kuna pembe tofauti tofauti. Pia kuna chupa zilizotapakaa, ambazo zina dawa za aina tofauti. Kuna kitabu kilichofunguliwa ambacho ina maandishi madogo madogo.

Mganga wa kiume aliyevalia kofia nyekundu iliyo na kamba nyeupe pamoja na mbawa amechutama chini huku ameshikilia panga akikata kitu sakafuni.

Chumba cha matibabu ya meno. Daktari aliyevalia barakoa na nguo ya samawati anamtizama mgonjwa aliyefungua mdomo huku mwangaza ukimulika. Pembeni kuna mwanadada aliyejishika kiuno.

Ni mbili zimeshikanishwa pamoja huku nyingine ikiwa imesimama imeandikwa Measles, Mumps and Rubella vaccine huku chini yake imeandikwa zyvag MMR.

Daktari aliyevalia shati nyeupe, suruali nyeusi na glavu nyeupe. Pia amevalia barakoa. Anatazama binti aliyeketi chini aliye na nywele nyeusi ambaye anataka kujua shida ya meno iliyo katika mdomo wa binti yule.

Chumba hiki ni maabara ambapo wanapima macho. Kuna daktari wa kiume anamwangalia mgonjwa aliye na shida ya macho kwenye machine yake.

Tembe tatu zilizo kwenye pakiti zimewekwa juu ya safu, nyuma yake kuna pakiti iliyoandikwa azythromiazin tablet in miligramu 500.

Daktari wa kike wa meno amevaa glavu nyeupe, barakoa, kofia ya samawati anamtibu mgonjwa aliyefungua mdomo wake mwangaza ukiona kwa mdomo.

Chupa nyeupe, iliyo na kifuniko chekundu, kijikaratasi kilichoandikwa Eclipse Medicine, na maandishi madogo madogo, imesima juu ya sakafu safi, mbele ya ukuta uliopakwa rangi.

Tenki tatu nyeusi kubwa zipo nyuma ya mwanaume aliyevaa shati ya samawati huku ameinua mkono na kupanua mdomo,. Kando yake kuna karatasi iliyoandikwa WaterStep na Vision .

Watu wawili, walioshika viboko mikononi, wanapita katikati ya maji machafu yaliyosimama. Pembeni, kuna nyumba iliyopakwa rangi ya samawati na kijani kibichi.

Chupo za dawa zenye majina kama dejaleoki , zimesimamamishwa pamoja. Nyuma yake kuna michoro, inayoashiria mapafu. Huku kando kuna chupa ndogo iliyo na dawa, nyekundu.

Pakiti ndogo ya dawa yenye maandishi ya kisamawati prescription only medicine keep out of reach of children. Stamaril. Yellow fever vaccine imewekwa kwenye safu nyeupe inayopendeza mno huku duara likiwa limechorwa.

Mzee amesimama mbele ya choo. Anatabasamu usoni. Amejishikilia kwenye ukuta huku amevaa nguo iliyo na rangi tofauti. Pembeni kuna mimea na mti wa paipai.

Chupa ndogo iliyo na kijikaratasi, iliyoandikwa, MMR Vaccine Measles Mumps Rubella, imedungwa sindano, ikivurutwa dawa iliyomo ndani. Mtu aliyeshika akiwa na glavu ya kibichi.

Bango kubwa nyeupe, yenye maandishi meupe na samawati, kumpatia mpenzi biashara nyota, linatazamiwa na mtu aliyetazama chini, huku mawingu ya afurahisha.

Mwanamke mjamzito amelazwa chini kwenye mkeka ,uku mama aliyevalia koti na nywele nyeusi anampapasa tumbo kupunguza uchungu anayouskia.

Mazingira ni ya kampuni. Mtu aliyevalia ovaroli ya samawati amevaa glavu nyeupe huku amebeba mitungi iliyo na alama ya hatari. Kando kuna mashine.

Mama aliyeketi kwenye kochi amejifunga shuka nyeupe iliyo na madoadoa nyeusi anahisi uchungu kwa sababu ya ujauzito. Kando yake kuna mwanamke aliyevaa barakoa na glavu nyeupe.

Tembe tatu za dawa zilizo mbele ya boksi nyeupe yenye maandishi Azomax 500, kwenye mabana Azithromycin ambayo ina vijineno ambavyo haviwezi kusomeka wala kueleweka.

Mazingira ni ya chumba cha matibabu cha meno. Mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari anamulika mwangaza wa samawati mdomoni. Amevalia glavu nyeupe mkononi.

Mazingira ni ya maabara. Daktari ameketi kwenye kiti, amevalia koti nyeupe, glavu ya samawati. Anafanya vipimo vyake kwa makini mbele ya mwangaza mkubwa mno pana.

Chumba hiki ni maabara ya kupimia ugonjwa wa macho. Daktari amevalia barakoa, shati nyeupe na tai. Ameketi mbele ya mgonjwa kwenye kiti cheusi. Mgonjwa ni wa aina ya kike.

Sokoni, mwanaume aliyevaa shati nyeupe, kofia ya kiislamu anaelekea palipo na mapambo na dawa zilizo kwenye chupa, kando yake kuna mastahi , nyuma kuna mtu aliyeshika mwavuli.

Paketi ya dawa iliyo na milimita sufuri nukta tano, na ina dozi moja. Imeandikwa Measels, Mumps and Rubella vaccine ,ina inaitwa TRESIVAC PFS .

Daktari mrembo aliyevalia barakoa amevaa nguo ya samawati huku akifanya vipimo na sindano. Nyuma yake kuna wagonjwa waliosimama, wamevalia barakoa.

Watu wamesimama katikati ya majengo yaliyopakwa rangi ya manjano, huku wamevalia kofia na tisheti yenye rangi ya samawati. Kuna msichana aliyevalia begi, pia kando yake kuna kiti cheupe.

Mhudumu wa afya aliyevaa kofia nyeusi na miwani amemchanja mtoto mdogo aliyebebwa na mamake ambaye amevaa kofia ya manjano. Pembeni kuna mtu aliyevaa mavazi ya kiserikali.

Mhudumu wa afya aliyevaa miwani, anamtazama mtoto mdogo mdomoni amebebwa na mamake alioyevaa kofia nyekundu. Nyuma kuna chupa nyeupe.

Chupa nyeusi ya dawa iliyo na kifuniko cheupe. Chini yake ina kijikaratasi iliyoandikwa palijam kwa lugha nyeupe na manjano. Pia maandishi mekundu yanayoonekana.

Vifaa vya matibabu ya chanjo kama vile sindano, chupa ndogo ya kifuniko ya samawati imewekwa juu ya meza. Kando yake kuna boksi iliyoandikwa Color code for measles, mumps and rubella virus vaccine live .

Wanawake wawili waliovalia barakoa, wanateka maji yaliyojaa kwenye mazingira yao huku wakimwaga nje ya lango kuu ambapo nyasi zinaonekana.

Daktari wa meno, aliyevalia glavu ya samawati ameshika kifaa fulani huku akimtibu mgonjwa aliyefungua mdomo wake juu tayari kuhudumiwa.

Tanki kubwa la maji, limewekwa juu ya chuma nzito ambapo kunawatu wawili waliosimama juu. Huku mwingine yupo kwenye ngazi, nyuma yake kuna miti mikubwa ya kijani kibichi.

Mhudumu wa afya aliyevaa shati nyeupe, nguo ya manjano, barakoa, anamchanja mtoto mdogo ambaye amebebwa na mamake. Pembeni, kuna mwanamke anayepiga picha na simu yake safi.

Nyumba moja la nyasi lililofunikwa pia na shuka. Limezingirwa na maji mengi. Limeshikiliwa na watu wanne. Mbele yake kuna mama aliyeshikilia ndoo iliyo na kifuniko cha samawati. Mbele yake kuna mtoto aliyevalia buibui nyekundu.

Mazingira ni ya kliniki. Mwanamke aliyevalia kofia na miwani, anamchanja mtoto mdogo mdomoni, huku mama wawili waliosimama wamevaa manjano wanatizama jinsi shughuli hiyo inavyoendelea.

Daktari wa kiume aliyevaa koti nyeupe, ana nywele fupi, ameshika bidhaa fulani kwenye mikono, anatazama ni nini kilicho kwenye masikio ya mwanadada aliyevaa koti nyeusi, na nguo nyekundu ndani yake.

Mama aliyevalia sketi nyeusi na shati ya samawati anabonyeza dawa ikielekea kwenye mtungi wa rangi ya manjano huku mama aliyevalia shati nyeupe ameshikilia mtungi huo. Kando yake kuna mahindi.

Tembe za aina moja, zimewekwa kwenye paketi ya rangi ya manjano. Nyuma kuna boksi zilizo na maandishi Zinthrocine 250 tablets azinthromining tablets, zimepangwa kwenye safu.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa ya samawati, huku akimtibu mgonjwa kwenye mkono, aliyevaa barakoa nyeusi na nguo nyeupe. Pembeni kuna mtu aliyesimama kando ya meza iliyo na kitambaa chekundu.

Watu wamepanga foleni chini ya miti mikubwa yenye rangi ya kibichi, tayari kupokea chakula cha msaada kilichotolewa na wageni kutoka maeneo mbalimbali wasiojulikana.

Chupa nyeusi zilizo na vifuniko nyeupe, vijikaratasi kando yake, vinawekwa kwenye boxi na daktari aliyevaa kofia na koti nyeupe. Pia amevaa barakoa.

Watu wanaopendeza wamefurahia nyusoni huku wameshika mabango yaliyoandikwa stop period . Mbele yao kuna sodo zilizo kwenye pakiti.

Jengo kubwa lililo katikati ya maghorofa limeporomoka ambapo kuna uwezekano wa kusababisha maafa. Kuna watu wanaopiga picha. Wengine wamesimama kutaka kujua chanzo cha kuporomoka kwa jengo hilo.

Chupa ndogo yenye maelezo tofauti imeonekana kwa ukaribu. Imewekwa kwenye safu. Imeandikwa Folic acid and Iron. Maelezo pia yakiwa boost energy and immunity level. Helps to improve skin, hair and nails. Normalize blood cell production. Healthy fetal development.

Chupa ndogo za glasi zilizo na karatasi nyeupe. Chupa moja ipo karibu na sindano. Imeandikwa yellow fever vaccination . Kando yake upande wa kushoto, kuna barakoa iliyowekwa.

Safu ya mawe iliyopakwa rangi ya kibichi na manjano, imeandikwa kwa hati safi ya kuvutia nyeupe Public Toilet . Nyuma yake kuna mwavuli mwekundu. Kando kuna kiwanja kikubwa.

Chupa ndogo inayopendeza, yenye kifuniko cheupe, imewekwa kando ya boksi yenye maandishi Azynthromaxy Oral Suspension, miligramu mia mbili kwa kili milimita tano.

Chupa iliyo na kifuniko nyekundu ambayo ina kijikaratasi iliyoandikwa MR Vaccine ambayo inaelezea kuwa dawa hizo zinatibu magonjwa kama vile Measles, Mumps, Rubella pia ina kiwango cha 20ml.

Barabara kuu iliyo na maji machafu mengi, ina watu wengi pamoja na magari. Kuna mtu aliyevalia begi na kofia, huku akitafuna kitu mdomoni.

Daktari wawili wa jinsia ya kike wamevaa barakoa wako kwenye zamu wanashughulikia mtoto mdogo mchanga aliyelazwa kwenye inkubeta kujua hali yake.

Mama amejifungia pacha wanaolazwa katika kitanda cha chuma cheupe huku wanaowaeka wakitabasamu mmoja wao amesuka mwingine ana nywele fupi.

Chupa ndogo ya matibabu ya chanjo iliyo na kijikaratasi yenye maandishi MMR vaccine, measles, mumps, rubella yenye milimita ishirini i karibu na sindano na pamba nyeupe.

Mwanamke aliyevalia hijabu nyeusi wa dini ya kiislamu, amesimama katika ardhi tambarare, iliyo na miti iliyo kauka. Chini kuna mizoga ya wanyama. Juu kuna mawingu yanayopendeza.

Daktari anayetibu meno amevalia koti na glavu nyeupe, huku amefunga mwangaza manjano kichwani. Anatazama mama ambaye amefungua mdomo wake, aliyeketi kwenye kiti cha samawati.

Tembe kumi za manjano zimewekwa kwenye pakiti moja, kando yake kukiwa na kipima joto, huku zimewekwa kwenye safu nyekundu inayopendeza mno sana.

Pikipiki iliyobeba mitungi ya manjano, inasukumwa na mtu aliye nyuma yake. Barabara imejaa maji . Pembeni kuna mimea ya kijani kibichi ,iliyomea.

Watu sita waliovalia barakoa wamesimama, huku wameshika vijikaratasi. Mbele yao kuna gunia zilizo na mizigo. Nyuma kuna jumba la vioo. Miongoni wao kuna polisi watatu.

Mama anaye tabasamu, ana nywele fupi. Amevalia nguo ya kibichi. Amejifungua mtoto wa kizungu. Nyuma yake kuna neti. Ameketi kwenye kitanda cha chuma cheupe.

Mama watatu walioketi kwenye viti vidogo. Chini kuna uteo ulio na madawa tofauti tofauti ya kienyeji. Mikononi, wawili wao wameshika mimea ya kijani kibichi. Nyuma yao pia kuna madawa ambayo yana kijani kibichi.

Chupa ndogo iliyo na kijikaratasi ambayo imeandikwa single dose yenye milimita sufuri nukta tano inatibu measles, mumps, rubella vaccine virus . Hii pia kando yake kuna vijichupa vidogo vyenye vifuniko tofauti tofauti.

Mama mwenye umri ya makamu aliyevaa kitambaa cha samawati, anamshika tumboni mwanamke aliyelala chini, huku wanawake watatu wakimtazama jinsi anavyofanya mama yule.

Chumba inayopendeza, iliyo na mwangaza wa kutosha, viti viwili vizuri, mmea ni kibichi, inanyunyuziwa dawa na watu waliovalia barakoa na nguo nyeupe na glavu ya samawati.

Chupa ndogo iliyo na kifuniko cha samawati na kijikaratasi iliyoandikwa one single dose sufuri nukta tano Measles, Mumps, Rubella virus MMR.

Mama mzee aliyevalia barakoa na miwani amefunga macho huku akidungwa sindano na daktari aliyesimama amevalia nguo ya samawati.

Vyamba vya mabati aina ya ghorofa limeshkiliwa na vijiti vilivyogongwa gongwa. Vimezingirwa na maji chafu. Watu wawili wamesimama kwenye maji hayo wakitafuta mbinu ya kutoka kwenye maji hayo.

Daraja kuu linalotengemana watu wengi limeporomoka. Chini yake kumejaa maji mengi ya taka yoliyo na mizizi. Wananchi wengi waliovalia mavazi tofauti wamekuja kujua chanzo cha kuanguka.

Mgonjwa amelala kitandani huku amefungua mdomo wake wazi. Juu kuna mwangaza unaomulika. Kando kuna daktari waliovalia barakoa wakitizama ni nini kilichoko kwenye mdomo.

Daktari wa meno waliovalia barakoa za samawati glavu nyeupe wanasaidiana kutibu mgonjwa aliyelala huku amefungwa mdomo wake. Pembeni kuna ukuta weupe.

Watu watano waliovalia ovaroli nyeupe, huku wawili wamevaa glavu nyekundu wamesimama wakiangalia mmoja wao akinyunyuzia dawa chini sakafuni.

Chupa ndogo mpya, iliyo na kifuniko cheupe, ina kijikaratasi kibichi yenye maandishi FGM, asilimia mia moja, natural , imewekwa sakafuni huku kuna ukuta nyuma yake.

Chupa ndogo ya dawa, iliyo na maandishi meusi Ibuprofen, na kifuniko cheupe, imewekwa kwenye sakafu ya samawati. Nyuma yake kuna chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya machungwa.

Mhudumu wa kiafya aliyevalia ovaroli ya samawati amevaa barakoa anamdunga mgonjwa sindano aliye na ndevu nyeupe. Pembeni kuna maghorofa makubwa na magari ya aina tofauti.

Mpimwa wa afya aliye vaa nguo ya manjano, shati nyeupe, barakoa ya samawati anamchanja mtoto mdogo aliyebeba na mamake huku pembeni kuna mama anaye piga pacha na simu yake.

Baba wa ki maasai amebeba mtoto kifuani ambapo mguu wake unaonekana. Mgongoni amebeba mtungi wa manjano. Mbele yake kuna mwanamke aliyevaa mavazi mekundu.

Chupa ya dawa nyekundu iliyo na kijikaratasi imeandikwa Arrorwet ina kifuniko cheupe. Nyuma yake kuna mmea ambao una matawi makubwa ya kibichi. Pia kuna mti.

Mama anayetabasamu amechutamaa huku akiteka maji yanayo mwagika kwenye mtungi wa manjano. Nyuma yake kuna nguo zilizoanikwa. Wingu ukiwa unapendeza wa samawati.

Tembe ndogo za aina tofauti zimewekwa kwenye vifuniko ndogo. Kando kuna chupa ndogo zisizotoshana ambazo zimesimamishwa zina maandishi tofauti. Nyuma kuna ukuta mweupe safi.

Daktari aliyevalia barakoa na glavu nyeupe mkononi anamdunga mtoto sindano aliyebebwa na mamake huku nyuma yao kuna mama aliyebeba mtoto. Mama huyo amevaa nguo yenye madoadoa.

Mwanaume aliyevaa suti ya samawati, anaonyeshana jinsi ya kuosha choo. Pembeni kuna mwanamke aliyesuka nywele nyeusi.

Mazingira ni ya kliniki. Mama aliyevalia koti ya samawati amebeba mtoto anayelia huku akidungwa sindano na daktari aliyevalia koti nyeupe. Nyuma yao kuna kiti cheusi na meza nyeupe.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo nyeupe, glavu nyeupe saa mkononi, anamtibu mtoto mdogo aliyebebwa na mamake akitabasamu, pembeni kuna wazazi wanaocheza na watoto wao.

Mhudumu wa afya, anayetabasamu . Amevalia koti nyeupe, huku akimdunga mtoto sindano ,aliyebebwa na mama yake. Kando yake kuna meza iliyo na pakiti ya manjano.

Chupa ndogo yenye maandishi Ghudatun dawa ya tezi dume kupanuka asilimia mia moja natural ina kifuniko cheupe. Imewekwa juu ya meza. Kando yake kuna kijitabu. Nyuma kuna kiti nyeusi.

Chumba cha kushonea balakoa, lina wanawake watatu, waliovaa balakoa, koti nyeupe huku wawili wao wakiketi kwenye viti vyeusi. Kuna jerehani nyeupe ya umeme.

Daktari amevaa miwani, nguo ya samawati, barakoa nyeupe, anamtibu mtoto aliyelazwa hospitalini. Ukuta ni weupe, pembeni kuna kiti cheusi na cha plastiki mlango ni wa rangi ya hudhurungi.

Dawa za kiasili tofauti za kitamaduni zimeanikwa kwenye jua, huku zilizosagwa, zimewekwa kwenye mikebe iliyo na vifuniko tofauti. Katikati yazo, kuna panga, nyuma ya panga kuna begi ambayo imeegemea dawa zingine nyuma.

Chumba ni cha mazoezi. Mtoto wa kike ameshikiliwa miguu na babake, akiwa amesimama kwenye kapeti ya samawati. Mama yake aliyevalia viatu vyeusi amemshikilia mkono huku mtoto akimuangalia.

Daktari wa upasuaji amevaa barakoa , kofia kichwani, glavu nyeupe. Pembeni kuna meza iliyo na dawa tofauti ambayo pia kuna maji kwenye chupa.

Watoto watatu wanaotabasamu usoni, wananyosha mikono yao iliyochafuka kwa kuchezea tope, nyuma yao kuna miti mikubwa yenye majani ya kibichi pia kuna anga linalopendeza.

Mzee anatabasamu, huku akipimwa ugonjwa wa presha , na daktari wa kizungu na kiafrika waliovaa barakoa na nguo nyeupe. Mezani kuna simu na vitabu tofauti tofauti.

Vifaa vya matibabu , ikiwemo sindano chupa ndogo yenye kifuniko ya samawati. Ina kijikaratasi iliyoandikwa One single dose sufuri nukta tano. measles, mumps ,Rubella virus .

Mama aliyevalia barakoa ya manjano, ana mwonekano wa kuzuia magonjwa yanayosambaa hewani. Pia ananawa mikono kuonyesha usafi, huku maji yakitiririka kwenye ndoo, yasitapakae.